Hili ni zizi kubwa lililotenganishwa katika vipande ili kutofautisha ndama na ng'ombe wengine wakubwa. Mbele hapo kuna ndama wanne wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hizi zinaonekana kuwa ya asili ya fresian .

Mwanamume huyu aliyevalia vazi rasmi ya kikazi, anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe wa maziwa ambaye amesimama tisti. Nyuma yao kuna mwanamume aliyevalia shati nyekundu, ambaye vilevile anakamua ng'ombe kuelekeza maziwa kwenye ndoo ya rangi ya samawati.

Hii ni shamba iliyoandaliwa kwa ustaarabu na kuondelewa magugu ili mimea iweze kua bila vizingiti vyovyote. Pembeni kuna migomba ya ndizi na upande wa kushoto kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Mtu huyu ameshikilia matawi ili kuonyesha mdudu ambaye anaharibu mimea kwa kula matawi na kutoboa mmea huo. Mdudu huyu anaweza kuharibu na kuua kabisa mmea huo, hivyo basi kuleta hasara kwa kuharibu mapato.

Kwenye mgomba wa ndizi wenye matawi ya kijani kibichi mirefu, kuna ndizi iliyokomaa kubwa yenye uzito kushinda uwezo wa kudhibitiwa na mgomba huo. Kwa hivyo mkulima ameeka kijiti ili kushikilia ndizi hiyo kutokana na uzito wake ili isianguke.

Hizi ni ndizi zinazoning'inia katika migomba yao. Ndizi hizi ni refu na tena imetoa mazao makubwa sana. Ndizi huwa na maana katika chakula au mpangilio wa chakula ya binadamu. Ndizi hizi bado zinaweza kuuzwa na kuleta mabadiliko ya kifedha kwa mkulima anayezipanda.

Katika meza ya rangi ya kahawia ambapo ndizi imeekwa na kijisahani, mwanaume amekalia nyuma akiwa anatoa ngozi ndizi akiwa anaonyesha. Nyuma yake kuna ukuta yenye rangi nyeupe.

Hizi ni mikongwe ya ndizi iliyovunwa na kuwekwa pamoja ili iweze kupelekwa sokoni kuuzwa, ili mkulima apate mapato yake ya ukulima. Ndizi huwa ya maana sana katika mlo wa binadamu manake, inaweza kuongeza vitamini katika mwili wa binadamu.

Hapa ni soko huru ambapo mchuuzi anauza ndizi zilizopangwa kwa njia ya ustaarabu ili kuvutia wanunuzi. Ndizi huwa na manufaa katika mwili ya binadamu na inafaa kutumika ili kuleta vitamini mwilini.

Ngombe huyu wa gredi, mwenye rangi nyeusi na nyeupe, anakula katika mahala pake pa kuekewa chakula, huku machine ya kukama maziwa ikiwa inakamua, kiwango kinachohitajika cha maziwa kulingana na siku.

Katika sehemu iliyotengenezwa maalum ili kunyunyiza dawa na kemikali ili kudhibiti wadudu kama vile kupe. Ng'ombe hawa wawili wamepitia hapo ili kunyunyiziwa dawa hizo ili kuua wadudu pamoja na kupe ambazo zinafyonza damu na huweza kuharibu afya ya ng'ombe au wanyama wa aina hii.

Watu watatu ikiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja mwenye asili ya uzungu. Wawili hawa wanaume wakiwa wanachemsha maziwa, huku mwanamke huyo mwenye asili ya mzungu akiwatazama, huku wote wamevalia buti nyeupe.

Huyu ni mwanamke anaye tayarisha ndizi kwa kuzitoa ngozi. Ndizi hutayarishwa hivi ili kupikwa na kuwa rahisi kutumika kwa binadamu. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi, ambayo yamepandwa ili kuleta mazao ya ndizi hizi. Ndizi husaidia katika kuleta vitamini mwilini mwa binadamu.

Umuhumu ingine ya kufuga ng'ombe ni kwamba inatoa maziwa ambayo yanaweza yakauzwa. Mtu huyu kwenye pikipiki amebeba mitungi ya maziwa kwenye pikipiki yake ili kuenda kuziuza sokoni.

Katika eneo hili lenye miti na mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi, kuna migomba ambayo yanaonekana kudhoofika kiafya, kuashiria kwamba hayapati rotuba au mahitaji yanayofaa.

Hapa ni shambani ambapo ndizi zimepandwa, migomba kadhaa ya ndizi yenye matawi ya kijani kibichi yako, mmoja yao ikiwa iko na ndizi ambayo imekatwa ncha. Ndizi hiyo imefunikwa na karatasi fulani ili kuepuka wadudu na ndege kuiharibu.

Ndizi ni matunda yenye manufaa kubwa katika orodha ya chakula cha binadamu. Mwanaume ameshikilia ndizi kubwa, akiwa anazitoa kwenye gari akizipanga nje. Gari hilo lina maana ya kwamba, inabeba ndizi hizi kutoka shambani mpaka sokoni.

Katika soko ya ndizi, wanawake wawili wanaonekana kana kwamba wanauza ndizi, huku mmoja akionekana akitoa mikungu ya ndizi kwa ajili ya kuuza. Pembeni kuna mwanaume mwenye shati ya samwati, anaonekana kukagua ndizi ili kuinunua. Huko nyuma kuna watu wenye wameketi.

Katika jumba au kampuni la kutengenezea au kuhifadhi maziwa, mwanamke aliyevalia koti rasmi ya kazi ya rangi ya samawati na glovu nyeupe akiwa ameshikilia kipima joto ya kutathmini kama maziwa ni mzuri au yameanza kuharibika ili kuyatengeneza au kuyaweka salama.

Hapa ni mahali pa kuosha mifugo, ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi anaoshwa na mwanaume aliyesimama upande wa kushoto, huku mwanaume mwingine aliyevalia shati nyeupe akiwa ndiye anaelekeza maji hayo kwa ng'ombe huyo. Kuosha mifugo huwezesha mkulima kutoa zile wadudu ambao wanaweza kuhangaisha au kuharibu afya ya mnyama.

Hizi ni nyasi zilizokauka zilizofunganishwa kutengeneza robota. Nyasi hizi huwekwa pamoja ili kungoja msimu ambapo hakuna chakula au wakati kuna ng'ombe au mifugo wengi na chakula ni chache.

Hii ni miguu ya ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe huyu amewekewa mashine ya kukama maziwa. Mashine za kukama maziwa huwa na uwezo wa kukama maziwa kwa ustaarabu na kwa kiwango kinachohitajika.

Mwanamke huyu aliyeketi na kujifunika leso, huku amevaa suruali yenye rangi ya samawati, akiwa amebeba chupa huku akikama maziwa, kutoka kwenye ng'ombe wa maziwa.

Ng’ombe huyu mweupe na matone nyeusi. Amesimama huku, anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukama ng’ombe. Mashine hii huwa na uwezo wa kukama ng’ombe ili kupata maziwa kulingana na kiwango inachohitajika.

Ng'ombe wanne wenye rangi nyeusi na matone ya rangi nyeupe wanakula kutoka kwenye gurudumu. Ng'ombe hao wanakula nyasi yaliyokauka. Mmoja wa ng'ombe hao anaonekana kusimama na kuangalia upande tofauti.

Katika shamba ya kutayarishia mmea, miche yenye rangi ya kijani kibichi imetengenezwa kwa kuwekwa kwa vijikaratasi nyeusi na mchanga ndani, ili kuepuka kukauka kwa miche hizo kabla hazijapelekwa kupandwa kwenye mashamba makubwa.

Mwanamke huyu aliyevalia koti la maabara yenye rangi nyeupe akiwa anamwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mmoja wa maziwa hadi nyingine. Katika jumba la maziwa kunahitajika usafi ili kuhakikisha kwamba hakuna uchafu au madudu yanayoweza kuharibu maziwa.

Hawa ni ng'ombe wa gredi wenye asili tofauti. Ng'ombe hawa wamewekwa kwenye foleni ili kupata chakula ambayo ni nyasi iliyokaushwa. Pembezoni mkulima au mfanyakazi anayehudumia ng'ombe hawa amesimama akiwa anawatengenezea ng'ombe hawa chakula hiyo.

Mahindi haya yameharibika na kuanza kuoza. Mkulima ameshika mahindi iliyoanza kuoza kwa kuhifadhiwa vibaya au kwa ajili ya hali mbaya ya anga.

Ndizi hizi zimebebwa na gari nyeupe kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wakulima wana uwezo wa kufikisha ndizi zao katika soko kwa kutumia gari. Ndizi huwa na umuhimu sana inapotumika na binadamu kama chakula.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya uchungwa na mikono ya rangi ya kijani kibichi akiwa amefunga leso, anamkama ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi, huku amemfunga miguu kwa ustaarabu ili awe na uwezo wa kukama maziwa hayo bila usumbufu wowote.

Ng'ombe hawa wa maziwa waliowekwa kwenye mstari ili kunyunyuziwa maji au kusafishwa na mkulima aliyevalia fulana na buti za rangi nyeusi. Ng'ombe hawa wanafaa kuwa wasafi ili kuepuka wadudu wanaoishi au kuwafyonza damu.

Katika shamba ya ndizi iliyotayarishwa safi, mwanamke mwenye shati nyeupe na miwani anaonekana katikati ya migomba ya ndizi, huku ameshikilia mikungu ya ndizi.

Ng'ombe wa maziwa wa kigrade wa aina ya fresian , amesimama huku amefungwa kwa ustadi, ili mkulima aweze kukama maziwa. Mkulima anaonekana akiwa ameketi, akikama maziwa hayo.

Mwanamke huyu aliyevalia koti nyeupe ya maabara, akiwa anachunga maziwa ili kutoa mtindi ambao haufai kuwekwa pamoja na maziwa ili kuepuka maziwa hiyo kutokana na uharibifu unaoweza kutokana na mtindi huo.

Ng'ombe wanne wa maziwa aina ya fresian , wako kwenye bomba lao la kunywa maji. Mmoja wao amelala anapumzika. Wako kwenye nyumba yao ya mapumziko ya kisasa.

Katika meza iliyotengenezwa na mbao na kupakwa rangi nyeupe, kunayo ndizi mbili ambazo zimeiva. Ndizi hizi zimepasuka ngozi zao kumaanisha kwamba hayana uwezo wa kuuzwa kwa bei mzuri. Mkulima anafaa kuelewa jinsi ya kuweka na kuivisha ndizi zake ili aweze kuziuza kwa bei inayofaa sokoni.

Mwanamume aliyevalia koti nyeupe ya maabara anawapa mafunzo watu watatu waliosimama mbele yake. Huku mbele yake akiwa ameeka ndoo ya kuekea maziwa pamoja na vifaa vingine vya ukulima. Akiwa anawafundisha jinsi ya kuvitumia au kutekeleza ukulima wa aina hiyo.

Mwanaume aliyevalia kofia ya mviringo, shati nyeusi na kaptura ya rangi ya samawati, anamwaga maziwa kwenye mkembe, ambapo mwanamke aliyevalia linda nyekundu ameshikilia, huku amevalia mavazi rasmi ya kikazi.

Hili ni soko huru ya kuuza ndizi. Hapa ndizi inauzwa kwa wingi sana. Mbele yake kuna malori ambayo yanatumika kusafirisha ndizi hizi. Lori hizi zinaifanya kuwa rahisi kwa mkulima, kutoa ndizi zake mashambani hadi kwenye soko ambapo anatarajia kuziuza ndizi hizo.